Mwanaume akiwa amemeletea mwanamke kinywaji kwenye meza ndefu. Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta yake ndogo na anaonekana akifanya kazi. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na vifaa vya kutengeneza kahawa. Inaonekana kama duka la kahawa au mahali pa kazi.

Watoto watatu wakiwa darasani. Wote wamejikita kwenye simu au kifaa kidogo walichoweka mezani. Nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa na juu yake kuna chati yenye maumbo mbalimbali ya jiometria. Inaonekana kama wanajifunza. Wanafanya kazi kwa kutumia teknolojia.

Mchoro unaonyesha mfumo wa kujifunza mtandaoni. Kompyuta kubwa ndio inaonyesha skrini ya darasa, ambapo mwalimu anaonekana akitoa somo. Nyuma ya mwalimu, kuna grafu na chati mbalimbali, zikionyesha takwimu na uwasilishaji. Chini ya skrini hiyo, kuna wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti, wakifuatilia somo hilo kupitia kompyuta ,wanafunzi wote wanaonekana wakiangalia mbele ,wakizingatia somo.

Mwanafunzi anayehudhuria somo kupitia jukwaa la kidijitali. Mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta mkononi huku mwalimu akionekana kwenye skrini akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mwanafunzi huyo anaonekana akiandika kwenye daftari lake akifuatilia somo hilo. Nyuma, wanafunzi wengine wanaonekana wameketi mezani wakisoma au wakifanya kazi zao.

Wanawake wawili vijana wakiwa wamejikita kwenye kompyuta zao za mkononi. Mwanamke wa mbele ana nywele ndefu zilizosokotwa ,amevaa shati lenye michoro na anatumia kalamu kuandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta yake. Mwanamke aliye nyuma yake na miwani na earphone maskioni. Watu wanaonekana wamejifunza wanafanya kazi kwa bidii na kuna watu wengine wakiwa na kompyuta nyuma yao, ikionyesha mazingira ya ofisi au chuo.

Mwanamke akiwa amevaa miwani na vipokea sauti ameketi mbele ya kompyuta ndogo, kwenye skrini ya kompyuta kuna picha za watu wengi zikionyesha mkutano wa video inaonekana anajifunza au anashirki katika mkutano wa mtandaoni akiwa nyumbani kwake.

Kompyuta ya mkononi imefunguliwa na kuwekwa mezani. Pembeni yake kuna rundo la vitabu vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Nyuma yao, rafu za vitabu zinazojaa vitabu, zinaonekana zikiwa zimefifia, zikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea.

Msichana mdogo akiwa amekaa kwenye meza iliyo na leso ya rangi nyingi, akitazama kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengi labda kwenye mkutano au video. Msichana amevaa sweta ya rangi ya kijani kibichi na ana nywele zilizofungwa nyuma. Mbele yake kuna vitabu na simu ya mkononi, nyuma ya msichana, kuna rafu yenye mimea michache. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga wa kawaida.

Mikono miwili ikiandika kenye kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Kushoto mwa kompyuta kuna kikombe kidogo cha kahawa. Nyuma ya kompyuta mandhari ya kidijitali yenye ikoni mbalmbali zinazohusiana na elimu na teknolojia. Pia kuna ubongo na chembechembe. Kompyuta yenye kofia ya kuhitimu, kiyabu, kalamu na watu wakifanya mazungumzo ya video.

Mwanamke aliyekaa mezani akitumia kompyuta ndogo, amevalia sweta na shati la rangi ya samawati hafifu, ana kalamu mkono na anaonekana makini akichunguza skirini. Mezani kuna kikombe, vipokea sauti vya maskioni, na vitu vingine. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu na vyombo, inaonekana kama anafanya kazi au anajifunza nyumbani.

Watoto kadhaa wakiwa wamevalia miwani maalum ya kuona uhalisia pepe, msichana mmoja mwenye tabasamu kubwa yuko mbele akifurahia uzoefu wa wengine wako nyuma wakiwa pia wametumbukia katika ulimwengu wa kidijitali, inaonekana ni darasa au kituo cha kujifunzia.

Mwanafunzi akiangalia kompyuta na kushiriki darasa la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu na wanafunzi wengine kadhaa, wakiwa kwenye simu ya video. Mwanafunzi huyo ameketi kwenye kiti akishikilia kalamu, akionyesha anajifunza kwa bidii.

Mikono ya mtu ikicharaza kwenye kompyuta ndogo ya mkononi mezani kuna kitabu wazi ,simu ya mkononi, daftari ,kalamu na kikombe cha kahawa inaonekana mtu huyu anajifunza wanafanya kazi.

Kijana ameketi mezani. Amevaa vipokea sauti maskioni. Anaonekana akijishughulisha na kusoma au kujifunza huku akiandika kwenye daftari lake. Kompyuta ya mkononi imewekwa mbele yake. Taa ya mezani inatoa mwanga. Inaonekana ni mazingira tulivu yanayofaa kwa masomo ya kidijitali.

Kompyuta mkononi iliyo wazi na skrini yake inaonyesha maktaba ya vitabu. Rafu za vitabu zilizojaa vitabu vya rangi mbalimbali zinaonekana ndani ya skrini zikitoa taswira ya maktaba halisi ndani ya kifaa cha kidijitali. Kompyuta hiyo imewekwa kwenye sehemu nyeupe, ikionyesha mwelekeo wa elimu ya kidijitali na upatikanaji wa maarifa kupitia teknolojia.

Mwanamke mwenye tabasamu akitumia kompyuta mpakato., amekaa kwenye kiti, mbele ya meza yenye glasi ya maji, kidonge na nyaraka kadhaa. Dirisha kubwa na kioo lipo nyuma yake likionyesha mazingira ya nje yenye miti na jengo. Mwanamke huyo anaonekana amevaa sweta ya bluu. Picha inaweza kuashiria kazi au masomo ya mtandaoni, au hata mawasiliano ya video.

Kompyuta kibao imesimama katikati ya vigae vidogo vingi vya rangi mbalimbali. Skrini ya komyuta kibao inaonyesha picha zenye rangi labda za programu za watoto. Nyuma, kuna rafu zilizojaa vitabu zenye rangi nyingi ikionyesha mazingira ya kujifunzia au maktaba.

Mwanafunzi akiwa ameegemea kompyuta yake ndogo akifuatilia darasa la mtandaoni kwenye skirini ya kompyuta. Mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe wenye hesabu au fomyula zimeandikwa. Nyuma ya mwalimu kuna rafu za vitabu. Mwanafuzi huyu ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari lake akionyesha anachukua dondoo. Wanafunzi wengine wawili wanaonekana wakiwa wamekaa karibu naye.

Darasa la kompyuta lenye watoto wengi wakiwa wamekaa kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo. Mwalimu mwanamke aliyevaa nguo yenye michoro anamsaidia mwanafunzi mmoja akitabasamu kwa furaha. Watoto wengine wanaonekana wakiendelea na kazi zao.

Mkono wa mtu ukigusa skrini inayoelezea dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Kwenye skrini hiyo kuna maneno mengine muhimu yanayohusiana na elimu ya kidijitali yakiwa yamepangwa kwenye umbo la asili za athari.

Mwanaume aliyeketi kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo, anaonekana kujikita kwenye kazi au masomo. Dawati lake lina vifaa vingine kama simu, karatasi na ua ndogo.

Taswira ya kisasa ya kidijitali, ikionyesha kompyuta ndogo na kitabu kilicho wazi, vyote vikiwa vimeundwa kwa mistari na nukta zinazong'aa, kama vile nyota zimeunganishwa angani. Rangi zilizotumika ni zambarau na bluu.

Mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta akihudhuria kikao cha video cha mtandaoni, skrini ya kompyuta inaonyesha watu kadhaa wakishiriki kwenye mkutano huo, mwanafunzi huyo anaonekana akichunguza vitabu vilivyowazi mbele yake huku akiandika.

Mwanafunzi labda msichana akitufuatilia somo kupitia kompyuta mapakato. Kwenye kioo cha mpakato kuna mwalimu akifundisha kwa kutumia ubao mweupe. Mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari lake huku akiendelea kufuatilia somo hilo mtandaoni. Meza anayofanyia kazi ni ya mbao.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo na simu janja. Juu ya kifaa hivyo kuna michoro ya picha za elimu na kujifunza kama vile kitabu, kofia ya kuhitimu na chati. Hii inaashiria dhana ya kujifunza kidijitali au kutumia teknolojia kupata maarifa.

Msichana mdogo mwenye furaha, amevaa vipokea sauti masikioni akitumia kifaa cha kielektroniki. Anaonekana kushtuka kwa mashangao huku akishika kidole chake juu. Kwa mbali watu wawili wazima wanaonekana wakiwa wamesimama jikoni.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo. Anaonekana akizungumza au kuwasiliana na mtu kupitia kompyuta na ni mwenye makini na anafurahia kile anachokifanya.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo na daftari, nyuma yake kuna mzazi au mlezi wake akimwangalia kwa upendo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha mbele kina fremu ya mbao na magodoro yenye mashuka ya maua yenye rangi ya zambarau, njano na waridi. Kuna mto wa waridi na mwingine wa miraba miraba. Nyuma yake kuna dirisha kubwa lenye pazia la rangi ya udongo.

Barabara ndefu, pana na safi ndani ya jengo. Sakafu ni nyeupe na ina mistari nyeusi, huku kuta zikiwa na rangi mbili; nyeupe kwa juu na rangi ya kahawia isiyokolea kwa chini. Dari ina taa za mraba zinazotoa mwanga mweupe. Watu wachache wanaonekana wakitemba mbali kuelekea mwisho wa barabara hiyo.

Chumba kilicho na vitanda vya mbao. Kuna kitanda kimoja cha ghorofa chenye godoro la bluu na ngazi ndogo. Mbele yake kuna kitanda kingine kimoja chenye godoro ya bluu. Kwa mbali upande wa kulia sakafu inaonekana kuwa safi.

Chumba cha kulala chenye mapambo ya kipekee. Kitanda kikubwa kimetandikwa shuka yenye michoro ya kupendeza ya rangi nyeusi na nyeupe. Ubao wa kichwa cha kitanda umetengenezwa kwa chuma chenye muundo wa juu unaochomoza ukiipa chumba sura ya kipekee. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna meza ndogo na viti viwili na juu ya meza kuna chombo cha maua.

Kikao au darasa ambapo watu kadhaa wameketi kuzunguka meza ndefu iliyopangwa kwa umbo la U. Wanafunzi au washiriki wameketi kwenye viti vya bluu na wengine wamevaa mavazi mbalimbali. Baadhi yao wana kompyuta mpakato mbele yao. Kwenye ukuta wa mbele, kuna skrini kubwa yenye mradi wa picha, sakafu imefunikwa na zulia jekundu katikati na vigae vyeupe pembeni.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa juu ya kingine ambavyo kwa kawaida hutumiwa katika mabweni au hosteli. Vitanda vina magodoro yenye ruwaza za raba na nguo zimetundikwa. Chumba kinaonekana kuwa na kuta zenye rangi ya kijani kibichi na kuna mwanga mkali ukiingia kupitia dirishani.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Mwalimu ambaye ni mwanamume amesimama mbele ya darasa akionekana akifundisha au akitoa mada. Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti na meza wakisikiliza kwa makini. Baadhi yao wameandika kwenye madaftari yao. Darasa lina madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa asili.

Darasa la kompyuta. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza, kila mmoja akiwa na kompyuta yake. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi mmoja ambaye amevaa hijabu ya rangi ya buluu, akimwonyesha kitu kwenye kioo cha kompyuta. Darasa linaonekana kuwa na vifaa vya kisasa na lina kuta zenye rangi ya machungwa na buluu.

Darasa kubwa lenye meza na viti vingi. Meza ni za rangi ya kijivu na viti vina rangi tofauti kama nyekundu, kijani kibichi na buluu nyeusi. Kuna madirisha makubwa mawili yenye mapazia mekundu. Ubao mweupe umening'inia ukutani na kuna kabati la chuma upande wa kulia.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi, amesimama kwenye ngazi ndogo ndani ya maktaba akisoma kitabu, rafu nyingi za vitabu zilizojazana zinamzunguka pande zote zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho. inaonekana anatafiti ama anachagua kitabu cha kusoma.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghrofa msichana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu chini yake mtu mwingine amelala, kushoto kwakwe msichana mwingine amesimama akitazama simu yake, kuna kabati la nguo limefunguka nyuma yao likionyesha nguo na viatu.

Chumba chenye kitanda kimoja. Kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka ya miraba miraba ya rangi ya buluu na nyeupe. Juu ya kitanda kuna mito miwili meupe. Ukuta wa chumba una rangi ya dhahabu hafifu na sakafu ni ya rangi ya kijivu. Pazia jeupe linang'inia juu ya ukuta.

Uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi wenye uwanja mweupe na goli la chuma jeupe na wavu. Nyuma yake kuna majengo yenye paa za kahawia na miti mirefu. Uwanja unaonekana kuwa safi na umeandaliwa kwa ajili ya mchezo.

Chumba Chenye vitanda viwili vya ghorofa, vilivyopangwa kwa ajili ya kulala, kitanda cha juu na cha chini vima matandiko ya rangi ya waridi. Karibu na vitanda hivyo kuna meza ya kusomea na viti viwili pamoja na rafu zilizojazwa vitu mbalimbali.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina godoro na mto na kimoja kina shuka nyekundu na kingine zambarau. Kati ya vitanda hivyo kuna meza mbili vya kusomea na viti viwili na juu yake kuna kompyuta ndogo. Ukutani kuna rafu mbili zenye vitu mbalimbali na pia kuna karatasi zilizobandikwa. Dirisha lenye pazia la bluu linaonekana upande wa kushoto na chini ya vitanda kuna zulia ndogo.

Darasa la kisasa, lenye safu za madawati na viti vya rangi nyekundu, madawati yanameza za rangi ya kahawia nyepesi ,ukutani kuna televisheni kubwa iliyoning'inia na madirisha yenye vyuma vya ulinzi yanaonekana upande wa kushoto. Dari lina taa ndefu zinazotoa mwangaza, milango miwili inaonekana ,moja umefunguliwa na mwingine umefungwa.

Chumba kikubwa kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza ndefu za mbao wakisoma vitabu na kufanya kazi. Taa nyingi zimening'inia kutoka dari na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti vingi vimepangwa kwa safu, kila kiti kina rangi nyeusi na sehemu ya kuandikia iliyotengenezwa kwa mbao nyepesi. Viti vimepangwa kwa mpangilio maalumu, vikielekea mbele na vinaonekana kuwa tupu. Ukuta ni mweupe, na kuna madirisha marefu juu, sakafu inaonekana kuwa safi na isiyo na kitu.

Maktaba ambayo kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu pande zote, katikati kuna meza na viti kadhaa vilivyopangwa tayari kwa ajili ya kusoma. Dirisha lenye nondo linaonekana upande wa kulia na kuna mtu amesimama karibu na rafu kwa mbali, sakafu inaonekana kuwa nyekundu.

Darasa tupu lenye ubao mweusi mkubwa ukutani. Ukuta wa juu una rangi ya samawati hafifu na chini yake kuna rangi nyeusi. Dari na nguzo za mbao zinazoonekana wazi. Kuna meza kadhaa za mbao zikiwemo ndogondogo na kubwa, zikiwepo chupa au mikebe chini ya ubao. Dirisha linaonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga kuingia.

Jengo dogo lenye rangi ya samawati hafifu na paa la rangi ya bluu ya chuma. Mbele yake kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria karibu na mlango na pia kuna mwavuli wa rangi ya bluu.

Chumba kikubwa cha mikutano chenye meza ndefu za mbao zenye umbo la U. Kuna watu wengi waliokaa kuzunguka meza hiyo, wengine wakiwa wamevaa suti wakionyesha kuwa ni mkutano wa rasmi. Kuna chupa za maji na vipaza sauti mezani. Kwa mbali kuna mlango wa mbao.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye viti na meza za rangi ya njano. Mwalimu mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya waridi anazungumza na mwanafunzi mmoja huku wanfunzi wengine wakifanya kazi zao. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa kutosha darasani.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikisubiri wanafunzi. Kuna madirisha makubwa matatu yenye mapazia ya kahawia yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Kwa upande wa kulia, kuna ubao mweupe na meza ndogo yenye kompyuta. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Chumba chenye madawati mengi ya kahawia na viti vikiwa na kompyuta nyeusi zilizopangwa kwa safu ndefu. Dirisha kuu lenye vioo vinavyong'aa linaonekana likiingiza mwanga. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetayarishwa kwa ajili ya matumizi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kila kitanda kimetandikwa shuka ya kijani kibichi na kina chandarua cheupe kilichoning'inia kutoka dari. Katikati ya vitanda kuna kabati ndogo la pembeni. Kuta za chumba ni nyeupe na dari inaonekana kuwa na mwangaza mrefu. Milango na makabati marefu yanaonekana upande wa kushoto.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikijaza pande zote. Viti vingine vina rangi ya bluu, vingine kijani na vingine njano. Uwanja katikati una mistari iliyopakwa rangi kwa ajili ya michezo mbali mbali kama vile: mpira wa kikapu. Kuna watu wachache walioonekana wakicheza uwanjani. Ukumbi unaonekana kuwa wa kisasa na wenye nafasi kubwa.

Ndani ya maktaba ya simu au kitabu cha rununu ambayo inaonekana kuwa imepangwa ndani ya basi, kuna rafu ndefu zilizojazwa vitabu vingi vilivyopangwa kwa safu. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu au kusoma wakitumia nafasi hio ndogo. Mmoja wao ni mwanamke aiyeshika kitabu chenye jalada jekundu na basi ni jembamba na imejaa vitabu ikionyesha matumizi bora ya eneo ndogo.

Chumba kikubwa cha kompyuta, kuna safu ndefu za meza zikiwa na kompyuta nyingi zilizopangwa kwa mpangilio. Kuna viti vingi vyeusi na ukuta umepakwa rangi ya blue na kilimo. Chumba hiki kina taa za kutosha juu.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu, kuna meza na viti vilivyopangwa kwa ajili ya kusoma au kujifunzia. Watu wachache wanaonekana wamekaa kwenye meza wakisoma.

Maktaba kubwa iliyojaa watu wakisoma na kujifunza. Kuna rafu nyingi zilizojazwa vitabu, na wanafunzi wamekaa kwenye meza wakitumia kompyuta ndogo na kusoma vitabu. Baadhi yao wametikita kwenye kazi zao huku wengine wakibadilishana mawazo. Sehemu hii inaonekana kuwa na mazingira tulivu na yanayofaa kwa masomo

Kumbi kubwa iliojaa wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye viti vyekundu. Wanafuzi wengine wamevaa sare za shule baadhi yao wakiwa na sare za kijani na wengine kijivu.

Chumba cha kompyuta kituoni cha mafunzo. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti vya buluu na kutumia kompyuta zao. Wamejikita kwenye skrini, wakifanya kazi au wakijifunza.

Chumba chenye viti vyeusi vilivyopangwa vikiningi'inia kwenye sakafu yenye vigae. Katikati kuna meza ndogo. Madirisha yana mapazia mekundu na meupe. Kuna mabango mawili yaliyosimama yakionyesha picha na maandishi, labda yanatangaza hudumu au programu.

Darasa au ukumbi wa mohadhara. Kuna kundi kubwa la wanafunzi, wengi wao vijana wakiwa wamekaa kwenye viti na meza wakisikiliza au wakishiriki. Baadhi yao wameweka vitabu na madaftari mbele yao.

Wachezaji wa raga wakicheza kwenye uwanja wa wazi wanaonekana wakiwa na sare za rangi tofauti kijani kibichi na buluu nyepesi. Wachezaji kadhaa wamejikusanya wakishindana kupata ule mpira.

Chumba cha hosteli au bweni, kuna vitanda viwili vya ghorofa na wasichana wawili wanaonekana ndani ya chumba. Mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu, na mwingine amesimama akitumia simu yake. Kuna kabati kubwa la nguo, likionyesha nguo zilizotundikwa na viatu chini.

Kijana mmoja akiruka juu kutaka kuweka mpira wa kikapu kwenye kikapu, wakati wachezaji wengine wamemuzunguka uwanjani. Kijana huyu amevaa fulana nyekundu na kaptula nyeusi. Mwalimu wao anaonekana amesimama karibu na uwanja inaonekana kama mashindano ya shule au mazoezi ya mpira wa kikapu.

Kundi la wanafunzi wa kike wakiwa wamevaa sare za rangi ya kijani na nyeupe wakiandaa chakula nje. Wawili kati yao wanatumia grator kukata karoti. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya dhahabu na buluu, na mtu mwingine anaonekana akifanya kazi. Wote wanaonekana kushirikiana katika kazi hii ya jikoni.

Kundi la wanafunzi watano wakiwa wamevalia sare za shule wakiwa kwenye uwanja wa michezo wenye udongo mwekuundu. Wanne kati yao, wavulana wawili na wasichana wawili wamefungwa vitambaa vya njano machoni, ikionyesha kuwa wanacheza mchezo unaohitaji kufumba macho. Nyuma yao kuna ukuta mrefu na miti mingi, ikionyesha mazingira ya shule au uwanja wa michezo. Uwanja una alama nyeupe za riadha.

Watu wanne wameketi kwenye meza ndefu lililofunikwa kwa kitambaa cheupe. Kwenye ukuta nyuma yao kuna mapambo ya kitambaa chekundu na kijani kibichi. Watu wawili wa kwanza wanaume wanaonekana wakiongea huku mwanamke wa tatu akiwa anaandika. Mwanamke wa nne anaonekana sehemu tu. Watu wanaonekana wakiwa katika makutano au wallsham .

Kundi kubwa la vijana, wengi wao wakiwa wameketi chini kwenye nyasi, wakisikiliza au wakipumzika katika eneo la wazi. Nyuma yao kuna miti mingi na vichaka, ikionyesha kuwa wako nje, labda msituni au kwenye uwanja wa michezo. Baadhi yao wamevaa kofia na kuna begi moja jeusi limelala chini mbele.

Msichana mdogo amevaa koti jeupe na maabara na miwani ya usalama. Amesimama mbele ya meza yenye vyombo vya kioo vilivyojaa vimiminika vya rangi tofauti kama vile buluu, kijani na njano. Anaonekana akishikilia chombo kimoja cha kioo. Nyuma yake kuna ubao mweupe na mazingira ya ndani.

Wasichana watatu wadogo wakitabasamu kwa furaha. Msichana wa kushoto ana nywele nyeusi zilizosokotwa, katikati ana nywele za dhahabu na huenda ana ugonjwa wa daoni na wa kulia ana nywele nyeusi na tabasamu zuri. Wamekaa pamoja na mmoja anaonekana kushika chombo cha muziki cha rangi ya chungwa na nyekundu.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa pamoja mezani. Mwanamke huyo amesimama nyuma ya msichana huku akiinamia na kumsaidia msichana huyo. Msichana huyo amevaa miwani na skafu mwekundu. Mbele yao kuna meza iliyo na penseli za rangi na vifaa vingine vya kuchorea. Wote wawili wanaonekana kutabasamu na kuridhika.

Mwanamke akitumia kompyuta iliyoundwa kwa mahitaji maalum, amevaa shati jeupe na ana nywele zilizofungwa. Uso wake unaonekana yenye furaha na tabasamu. Anaonekana yuko ofisini au darasani na kuna dirisha mwanga nyuma yake linaloleta mwanga.

Msichana mdogo mwenye miwani akitabasamu kwa furaha. Mikono yake imejaa rangi ya kijani na njano, na anashikilia brashi ndogo ya kuchorea. Inaonekana kama anafurahia shughuli ya sanaa uchoraji. Mandhari ya nyuma inaonekana kua darasani au mahali pa kuchezea.

Kundi la watoto wadogo wengi, wote wakiwa wamevaa sare za rangi ya buluu na khaki , wakitabasamu na kupiga picha. Wengine wamepiga ishara za mikono. Inaonekana ni kundi la wanafunzi wa shule ya chekechea au msingi wakifurahia nje ya darasa lao.

Wanawake wawili wakitabasamu, mmoja akiwa na ulemavu wa down . Wameketi mezani na karatasi mikononi. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani, labda mkutanoni au darasani huku watu wengine wakionekana nyuma wakiwa wamefifia. Mwanamke aliye na down anatabasamu kwa furaha.

Watoto kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu, wakionekana kuwa na mahitaji maalum. Mtoto mmoja katikati anatabasamu sana, akiwa ameegesha kichwa chake na kuonekana kufurahia. Watoto wengine wanaonekana nyuma, baadhi yao wakitabasamu pia. Mazingira yanaonekana kuwa nje, labda kwenye bustani au eneo la wazi.

Mwanamke na mtoto wakifanya shughuli ya uchoraji kwenye meza ya mbao. Mwanamke huyo mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi, amevaa sweta nyeusi na mkufu mweupe. Ana tabasamu pana usoni mwake na anashikilia brush ndogo ya kuchorea, akimsaidia yule mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Msichana mwenye ulemavu wa down akiwa amesimama mbele ya watu wazima wawili, anaonekana akifanya ishara za mkono, labda kama sehemu ya somo au mazoezi. Mmoja wa watu wazima anaonekana akionyesha kitu kwa mikono yake akimfundisha msichana huyo. Inaonekana ni mazingira ya kujifunzia au kufundisa watu wenye mahitaji maalum.

Mwalimu mwanamke akimsaidia msichana mdogo kutumia kompyuta kibao darasani. Msichana anaonekana makini sana kwenye skrini, huku mwalimu akimwangalia kwa upole. Nyuma yao kuna ubao mweusi unaoashiria mazingira ya kujifunzia.

Kijana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Ameshika kitabu na anaonekana akikisoma kwa umakini mkubwa, akiwa amekielekeza machoni. Nyuma yake, kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Kwa jumla inaonyesha umuhimu wa elimu na upatikanaji wa huduma kwa watu wote.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi ametabasamu na anatumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna maktaba iliyojaa vitabu . Anaonekana akijifunza au kuwasiliana kupitia video.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kama mavulana, akiwa ameinama juu ya kitabu kilicho wazi na vidole vyake vikiwa vimetulia juu ya kurasa. Macho yake yamefumba kidogo na inaonekana anasoma kwa kutumia hisia ya kugusa huenda akitumia mwandiko. Amevalia sweta nyekundu.

Mwanaume aliyevaa miwani maalum na vipokea sauti masikioni amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta. Anaonekana akisoma kitu kilicho karatasi au kitabu kilicho mbele yake. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi na pia kuna runinga iliyoko mbali.

Mwalimu akimfundisha mwanafunzi. Mwalimu ni mwanamke. Amevaa fulana nyeupe na suruari nyeusi ameshikilia kadi yenye picha ya jogoo. Mwanafunzi, mschana mdogo, ameketi mbele yake na amemtazama mwalimu kwa makini. Juu ya meza nyekundu mbele yao kuna kadi nyingine zenye picha mbalimbali. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vifaa vya kujifunzia na michezo.

Wanawake wawili wakisimama na kuangalia karatasi pamoja, mwanamke wa kulia ana nywele zilizokunjwa, amevaa miwani mieusi, fulana nyeupe isiyo na mikono na suruali nyekundu. Anashikilia karatasi na anaonekana akimwelekeza mwanamke mwingine. Mwanamke wa kushoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu, ana nywele ndefu nyeusi na amevaa fulana nyeusi. Anaonekana akisikiliza kwa makini na anatazama karatasi hizo. Nyuma yao kuna watu wengi, watu wengi.

Wanawake wawili, mmoja akiwa mtoto na mwingine mtu mzima, wameketi mezani wakifanya ishara za lugha ya viziwi. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu ama mtaalamu anatabasamu na anamtazama mtoto. Hii inaashiria mchakato wa kujifunza kufundisha lugha ya ishara. Nyuma kuna ukuta wenye mwangaza laini.

Watoto kadhaa wakiwa darasani, kwenye safu ya mbele kuna msichana mdogo ameketi kwenye dawati akiwa na kalamu kinywani anaonekana akitafari au akizingatia masomo, nyuma yake kuna wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati yao wakisoma au kuandika, darasa linaonekana kuwa rahisi lenye kuta za rangi ya njano.

Watu watatu wazima kwenye darasa au ofisi. Mwanaume mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo huku mwengine akiegenea meza akitazama. Mwanamke mwengine ameketi karibu na kompyuta yake akitabasamu. Inaonekana kama kazini au mafunzo ya wote pamoja. Wote wanaonekana kushirikiana vizuri.

Mwanamke akizungumza na msichana mdogo, labda akimfundisha lugha ya ishara. Mwanamke huyu amevaa fulana ya rangi ya chungwa na anatumia mikono yake kuonyesha ishara. Msichana mdogo ameketi mbele yake. Amevaa nguo ya maua na anaonekana kumwangalia mwanamke huyo kwa makini akijaribu kuiga ishara. Mbele yao kuna kitabu kilicho wazi kwenye meza na nyuma yao kuna rafu za vitabu na vitu vingine vya darasani.

Mwanamke mzima akimsaidia mvulana mdogo ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu, kuchora. Mwanamke huyo mwenye nywele nyeusi anatabasamu na onekana akishikilia brush ya kuchorea. Mvulana ana tabasamu pia na onekana akimwangalia mwanamke. Meza iliyo mbele yao ina rangi na karatasi za kuchora . Mandhari ya nyuma ina rafu za vitabu.

Mwanafunzi aliyekaa darasani akivaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni kinachoonekana kama kifaa cha kusaidia kusikia kwa kutumia imbrand ya kuclear . Mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya darasa akitumia mikono yake labda kuashiria au kuwasiliana kwa lugha ya ishara. Kuna dawati na vitabu mbele ya mwanafunzi.

Vijana wanne wamekaa pamoja wakionekana kujadili jambo kwa furaha. Mmoja wao msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ana vitabu viwili mkononi. Wengine watatu wamekaa karibu naye. Mmoja wao ni msichana mwenye nywele zilizokunjamana. Mwingine ni mvulana mweusi anayecheka na wa mwisho ni mvulana wa kiafya. Wote wanaonekana wako maktabani au mahali penye vitabu vingi nyuma yao.

Mvulana mdogo aliyeketi kwenye meza ya mbao, amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu. Mvulana huyo anaonekana kuwa na macho meupe, akionyesha ulemavu wa macho. Ana tabasamu pana usoni mwake na anaonekana kutazama juu, mikono yake imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana cha braille na anaonekana akitoka, akikisoma kwa kugusa.

Watoto watatu wameketi chini wakicheza na vijengo vya kujenga vyenye herufi na namba. Katikati kuna msichana mwenye miwani, akionyesha watoto wanaweza kujifunza pamoja bila kujali tofauti zao. Nyuma yao, darasa linaonekana likiwa na vifaa vya shule na watoto wengine. Inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye furaha na ushirikishaji.

Kundi la watoto shuleni wakiwa darasani, wamekaa kwenye meza ndefu na wanaonekana wakijishugulisha na shuguli za kujifunza labda kuchora au kuandika, miongoni mwao mvulana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiashiria ujumuishi katika elimu, nyuma yao kuna ramani kibw ya dunia ukutani.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wameketi mezani wakisoma kitabu. Mwanamke ana nywele za dhahabu na anatazama kitabu hicho kwa makini. Msichana ana kitambaa cha pinki kichwani na anaonekana akigusa kurasa za kitabu. Wote wawili wanaonekana kujishughulisha na somo lao labda mwanamke akimfundisha yule msichana mdogo.

Mwanamke na mschana mdogo wakiwa wameketi kwenye bembea ya kuchezea bustanini. Mwanamke huyo mwenye nywele fupi zenye rangi ya kijivu na miwani anaonekana akitumia lugha ya ishara mikononi mwake huku akitabasamu na kutazama yule mschana ambaye anatabasamu na anaonekana akijaribu kuiga ishara za yule mwanamke. Nyuma yao kuna miti na majengo.

Mwalimu na mwanafunzi wakishirikiana kwenye zoezi la kujifunza. Mwalimu amevaa miwani na shati la pinki . Anamwelekeza mwanafunzi anayeonekana mchanga, akimfundisha kwa kutumia ubao wenye vigae vidogo.

Kijana mdogo anayepaka rangi kwenye kiti cha mbao. Nyuma yake kuna mwanaume mwenye ndevu anatabasamu huku akiangalia yule kijana, na mwanamke yuko kwa mbali upande wa kushoto.

Msichana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti vya maskioni na anatumia kompyuta ndogo, anaonekana akitabasamu na kufurahia anachokifanya. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake anayemwangalia kwa kutabasamu. Mandhari inaonekana kuwa nyumbani au katika mazingira ya kujifunza.

Mwanamke aliyevaa kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo. Amevaa barakoa nyeusi na shati la rangi ya zambarau. Anaonekana yuko darasani au chumba cha mikutano huku watu wengine wakiwa wamekaa kwenye viti kwa nyuma. Chupa za kikataza mkono inaonekana kwenye meza yake.

Mwanamke mchaga mwenye nywele ndefu za kahawia, amevalia fulani ya rangi ya samawati na suruali fupi ya rangi ya kahawia isiyo kolea. Ananyoosha vidole viwili vya mkono wake wa kulia kuelekea juu, akionekana kutoa ishara fulani au kujaribu kusema jambo. Anaonekana kuwa ndani ya chumba chenye ukuta mweupe usio na mapambo mengi.

Mwalimu akimfundisha mtoto mdogo lugha ya ishara. Mwalimu yule mwenye miwani na tabasamu, anaonekana akitumia mikono yake ya kufanya ishara. Mtoto anamwangalia mwalimu kwa umakini na kujaribu kuiga ishara hizo. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye namba kumi na mbili hadi ishirini.

Mwanamke, huenda mwalimu, akizungumza na mvulana anayeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wako darasani na mvulana ana daftari wazi mbele yake. Mwanamke anaonekana akimsaidia mvulana kujifunza, akimwelekeza kwa upole. Kuna meza na viti vingine darasani.

Kijana anayetumia kompyuta ndogo amevaa sweta ya rangi ya chungwa. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu ikiashilia yuko katika mazingira ya elimu kama maktaba au chuoni.

Mwanamke amekaa mezani amevaa koti la rangi ya kahawia na spika ndogo maskioni. Anashika simu yake ya mkononi na anaonekana akituma ujumbe au akifanya kitu kwenye simu. Nyuma yake kuna watu Wawili.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu akichunguza kitabu kwa makini. Anaonekana akisoma wakifuata maneno kwa kidole chake. Uso wake unaonyesha umakini na bidii. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya nyumba labda kwenye meza.

Wanawake wawili wakishiriki katika shughuli ya kiseremala. Msichana mmoja anaonekana akitumia drili ya umeme kujenga kitu cha mbao kinachoonekana kama nyumba ya ndege. Mwanamke yule mwingine anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi anamsaidia na kumuangalia kwa tabasamu. Wote wawili wamevalia miwani ya usalama.